Hii ni mtihani ambayo mara mingi hupewa watoto wachanga hasaa watoto wa gredi za kwanza kwanza ama shule za chekechea. Mtoto huyu ambaye alifanya huu mtihani, anaonekana kuwa mtoto mwerevu sana, ndiposa amepata kila swali sahihi.

Hiki ni kitabu cha masomo. Kitabu hiki ni cha mwalimu Joy. Kitabu hiki pia ni cha grade la pili na pia wanafunzi wa grade hiyo ndio wanaeza tumia kitabu hiki.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa mbio. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa walikuwa katika mchuano wa kukimbia. Mchezaji mmoja kwa jina Kimani anaonekana kuwa ndiye mshindi katika mchuano huu wa mbio.

Hawa ni wanaspoti wa mbio. Wanaspoti hawa wana furaha sana, wana furaha tele kutokana na mchuano wao ambayo inaonekana kuwa waliibuka washindi baada ya mchuano huo.

Hawa ni wachezaji wa mbio. Mchezaji mmoja anaonekana kuwa ameanguka na mchezaji mwingine anamuinua ili angalau akaweze kuendelea na mbio. Vile vile, inawezekana kuwa wachezaji hawa wamemaliza mbio zao.

Yawezekana kuwa hii ni shule ama vilevile hospitali ama mahali pa kupumzika. Kwenye hii sehemu kuna maua nzuri nzuri zilizotengenezwa vizuri, kuna miti, vilevile kuna tanki kubwa ya maji.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa mbio. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa walikuja katika mchuano huu. Mchuano huu wa mbio. Mashabiki wengi wamekusanyika hapa ili kuja kushabikia wachezaji wao.

Mchezaji huyu ambaye anaendesha baiskeli, amekuja hapa ili aendeshe baiskeli yake na kuendesha kipaji chake cha kuendesha baiskeli katika mchuano huu wa wachezaji walemavu na wa kuendesha baiskeli.

Hii ni karatasi ya swali ambayo inaonekana kua ilitoka mtihani , mwanafunzi huyu ambaye alipewa huu mtihani hajafanya vizuri maanake baadhi ya maswali hayo ameanguka.

Hawa ni wachezaji walemavu. Wachezaji hawa wa timu ya kitaifa ya Kenya, wameenda katika mchuano huu wa wachezaji walemavu ili angalau wakaweze kucheza na wakaleta vikombe katika nchi yetu.

Hizi ni viti ambazo mara nyingi hutumika katika chuo kikuu. Viti hivi ni mingi sana. Viko kwenye darasa na kwenye darasa hizi, pia yaonekana kuwa na computer . Computer hizi zaonekana kuwa zitumika kuwafunza wanafunzi.

Hii ni ofisi, na kwenye ofisi hii kuna meza, na kwenye meza ile kuna kompyuta, kwenye hiyo kompyuta kuna ujumbe ambao umeandikwa, na ujumbe huo unaashiria kwamba intaneti ambao inatumika kwenye ofisi ile inafaa kutumika kwa sababu ya masomo pekee yake.

Mtu huyu anaonekana kuwa na kisanga kwenye mguu wake ndiposa anakitumia kiti hicho ambacho mara mingi hutumika na watu wasioweza kutembea. Mtu huyu anaonekana kuwa anapenda kusoma ndiposa vile vitabu amebeba vingi kwenye mapaja yake.

Kuna ubao na rula. Kwenye ubao huu, umeandikwa herufi ndogo ndogo. Rula hii inaonekana kuwa inatumika kuonyesha kila herufi ndogo ndogo iliyoyo katika ubao huu. Ubao huu ndio unaotumika kisasa.

Hiki ni kitabu cha kujifunza kompyuta hasa kwa watoto wa gredi la saba. Kitabu hiki kinaweza kufunza wanafunzi hawa jinsi ya kutumia kompyuta. Vilevile vitu mbalimbali zinazotokana na kompyuta.

Hili ni jengo kubwa ambalo linaonekana kuwa ni shule. Shule hii ina madarasa kadhaa kama vile inavyoonekana hapa. Vilevile, shule hii imejengwa vizuri pamoja na imerembeshwa na nyasi iliyo kijani kibichi pamoja na maua iliyo nzuri sana.

Hawa ni wachezaji walemavu . Wachezaji hawa wamekuja katika mchuano huu wa kucheza kadanda. Hii inaonyesha kuwa ilhali kuna mtu ambaye ana ulemavu fulani, haiwezi kumzuia kuonyesha kipaji chake.

Kitabu hiki ni cha watoto. Kwenye kitabu hii inaweza kufunza watoto jinsi ya kucheza, jinsi ya kujifunza vitu mbali mbali na vile vile kuweza kukuwa kwa pamoja kwa watoto hawa ambao wanatumia kitabu hii.

Hili ni darasa, kwenye darasa hili kuna kompyuta tofauti tofauti. Kompyuta hizi zaonekana kuwa zinatumika kuwafunza wanafunzi maanake kwa sasa teknolojia inatumika kila mahali kama vile kwa elimu, shuleni na kadhalika.

Kitabu hiki ama karatasi hii imebeba ujumbe kuhusu zile vitu ambazo zinahitajika katika familia, kwa mfano vitu ambazo familia inahitaji ni vitu kama chakula, maji, nyumba, nguo na masomo.

Hii ni kompyuta. Kwa muda mrefu sasa, teknolojia imeendelea katika nchi yetu hasa katika shule zetu, ambako wanafunzi sasa wanazitumia kompyuta hizi kwa kusoma.